Hii ni ndizi, ndizi ambayo bado iko kwa shamba, hii ndizi iko katikati ya shamba na imeiva na ni refu, hii ndizi iko karibu kukatwa, ili ipelekwe sokoni ukauzwa ukapate pesa ama unaweza chukua nyumbani ukaweke iive alafu ukakule kwa chakula.

Hawa ni duma. Duma hawa ni watoto wa ng'ombe. Wameletwa hapa nje ili waote jua wakiwa kwenye chumba lao ambapo huwa wanakaa. Hawa ni duma walio na color walio na rangi nyeupe na nyekundu. Wote wamesimama nje wakiota jua.

Ndizi hapa ni shamba la ndizi. Ndizi ambazo zimewekwa zimepangwa laini ya kuvutia. Pale ni shamba la ndizi ambapo mkulima huwa anakata ndizi.

Ng'ombe hawa watatu, alafu ng'ombe wawili wakiwa wamelazwa pale wamelala chini ya nyasi, halafu mmoja kuna mmoja amesimama, ng'ombe hawa wakiwa na rangi nyeupe na nyekundu.

Mama mmoja ameinama akiwa amefunga ng'ombe lake na kamba halafu akakama ng'ombe maziwa ikiwa inaelekea kwa ndoo. Huyu mama anakama ng'ombe yake polepole maziwa ikitokwa kwa matiti ya ng'ombe ikielekea kwa ndoo lake ameweka chini ndiyo maziwa yasimwagike ama yasiende chini.

Hapa ni shamba la ndizi. Hapa kuna ndizi ambazo zimeiva zikiwa refu kwa mingi na ziko zimepangika kwa orodha. Kuna baba mmoja aliye vaa shati nyekundu na suruali yake nyeupe akiwa amesimama pale kama ameshika kiuno. Anaangalia zile ndizi.

Mwanaume mmoja amesimama kando ya ndizi. Hizi ndizi zimetoka kukatwa shambani, hizi ndizi ziko safi ziko sawa na zimeiva ziki tayari kupelekwa soko zikauzwe ili apate pesa, tena hizi ndizi anaeza chukua nyumbani ili aweke zikakue chakula Kwa nyumba.

Ndizi hili ikiwa katikati la shamba bado ikiwa kwenye mti, hii ndizi ikiwa imeiva na iko tayari kukatwa hii ndizi mkulima mwenyewe anaeza chukua pale soko akauze ama anaezachukua nyumbani.

Huyu mama amebeba mtungi. Alafu ng'ombe wako wamekaa kwa laini wakingoja kuoshwa. Anaosha na dawa ambayo inahitajika kwa ng'ombe ili kuzuia magonjwa. Alafu tena inasababisha ng'ombe ikwe safi na ikwe na afya nzuri. Hivyo, ng'ombe atalekwa na afya nzuri na kuleta maziwa upendayo.

Ngombe hawa wakiwa wamelala chini katika chumbani mwao. Kando yake kuna nyasi, ngombe hawa wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi alafu pale kuna wenye wamesimama wawili kuna pale moja wa rangi nyeusi ikiwa imesimama.

Ng'ombe hawa kwa rangi mbili, nyeusi alafu kuna wenye wakona nyeusi na nyeupe wakiwa wanakula nyasi. Kando yake kuna mwanaume mmoja ambaye ameinama kama anahakikisha kuwa wote wamepata chakula.

Katika sufuria hili ndani, kuna mafuta, hawa kuna wanawake wawili kama wameshika fimbo mbili zao wakikoroga huenda hii ni mafuta au maziwa wao wakikoroga kutoa uchafu.

Hapa ni shamba la mahindi ambapo mahindi moja ikiwa imeoza hadi ikabadilisha rangi ikue nyeusi, alafu pale kuna mahindi ambazo bado hazijaiva ama bado wajaivuna.

Mwanaume mmoja akiwa pale amesimama katikati la shamba la mahindi. Yeye amechuna mahindi moja akaitoa kando alfu akaiweka pale juu . Mahindi inaonekana kuwa mahindi nili..

Kina mama hawa wakiwa wamekaa karibu na mtungi ya chakula huenda wanapakua mchele wakieka sahani ili waweze kubeba kuchukulia watu ama wageni waliopo.

Mwanamme mmoja amesimama kama amevaa kabuti nyeupe na shati lake nyeupe. Amesimama kando ya ng'ombe lake ambalo amelifunga, ako tayari kuosha hii ng'ombe lake ili kuondoa uchafu. Tena ako tayari kusafisha hii ng'ombe yake ili asishikwe na magonjwa tofauti tofauti alafu ng'ombe apate afya mzuri.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa alafu zimewekwa zimepangwa kwa laini, kando hiyo kuna shamba la ndizi. Hizi ndizi zikiwa zimepangwa alafu ikawekwa pale ili waweze kuuza ama wapeleke soko.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama kando ya gari hii nyekundu; yeye akiwa anamwaga maziwa katika mtungi ya rangi nyekundu ambaye amewekwa katika ile ile gari yake.

Hapa ni nyumba la ng'ombe. Ng'ombe huyu, wako imefika wakati wa kukamuliwa. Amekamuliwa na teknolojia ya kisasa, maanake ng'ombe ni mingi, wakiwa wawili wote wamewekewa kwa ile teknolojia ya kisasa ili kukamuliwa. Ukitumia hii teknolojia haitachukua wakati mwingi.

Ng'ombe mingi ambayo iko katika pande zote kwa rangi yao tofautitofauti wote wakiwa wanakula nyasi, halafu katikati ni korido ambayo ni ya kupita.

Hapa ni shamba. Kwa shamba kuna msichana aliye vaa sare zake nyeusi. Ameiketi pale ama ameinama pale kwa shamba katikati ya marake akiwa amecheka. Nyuma yake ama kando yake kuna mahindi ambazo zimetoka kupandwa ziko nzuri. Hii amepiga picha pale katikati ya mahindi na maragwe.

Watu hawa watatu wakiwa katikati ya shamba la ndizi. Mwanamke mmoja na wanaume wawili, wote wakiwa wametengeneza ama wamepanga ndizi kwa laini. Wametoa ndizi alafu wakafunga na mifuko ya ndizi.

Huyu ni daktari akiwa pale kwa chumba anafanya utafiti ya kisayansi. Yeye anafuatilia kile ambacho kinahitajika kuona huenda nini kilicholeta maumivu ya mwili, ama ni dawa ipi inahitajika kuwekwa kwa mwili.

Piki piki hizi mbili ikiwa kuna mtu mwenyewe, pale wameeka mtungi ya maziwa mbili mbili wakiwa wamefunga .Hapa wakiwa katika nyumba wakiwa tayari kubeba hizo mitungi kupeleka maziwa haya.

Ng'ombe mmoja kwa rangi yake nyeusi na nyeupe, ikiwa anasafishwa na mwanaume, kuna mwanaume mmoja ambaye amekaa kando ya hiyo ng'ombe kama amebeba mzigo mkononi mwake.

Hapa ni shamba ambayo mahindi imekauka ikiwa bado itachunwa. Mahindi imekauka uenda kumenyesha mingi ama kumewaka hadi ikasababisha mahindi kukauka.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa pale akipima maziwa, kando yake tena kuna mwanaume, alafu pale kuna mtungi ya maziwa ambayo bado iko na maziwa ndani

Matunda haya ikiwa pale imepandwa katikati la shamba, mkulima amepanda bado ikiwa mbichi, ili aweze akapande baadae, baada ya kuwa kirefu.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama pale katikati ya miti ya ndizi. Kuna ndizi moja ambayo imeiva ilhali aeewekela mti ili isiweze kuanguka kabla ndizi yenyewe hijafika wakati wa kuikata.

Wachezaji hawa wa timu tofauti wakiwa katika kiwanja wakicheza. Wakianza mchezo wao wa mbira wa mkuu. Mbali kuna kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo na sapoti hawa timu.

Ng'ombe hii ikiwa pale moja kama anakula ama yeye anakunywa maji, halafu mguu yake wamefunga na kamba kama wanakama hii ng'ombe wakitumia teknolojia ama mashine ya kisasa ili kuweza kufanya kwa wakati kidogo.